Mtu amevaa sare ya manjano, na kichwa vya masikio, ameketi mezani akiwa na vitabu na daftari vilivyofunguliwa. Anaonekana akipeperusha mikono kwa furaha huku simu ikiwa kwenye tripodi mbele yake, ikirekodi au kuonyesha mawasiliano ya video.

Kompyuta mpakato imefunguliwa ikionyesha ukurasa wa masomo ya mtandaoni huku video ya mwalimu ikiwa tayari kuchezwa. Daftari la kuchukua noti limeandikwa kwa kalamu ya buluu na nyekundu.

Kwenye meza ya kusomea, laptop imefunguliwa ikionyesha ukurasa wa digital learning , wenye machaguo kama home, three courses na my study . Simu pia inaonyesha tovuti ya masomo ya mtandaoni, karatasi, penseli, kikaratasi kidogo na stapler zimepangwa kwa mpangilio, vikionyesha mandhari ya kujifunza kidigitali.

Katika mandhari ya elimu ya kidijitali, kompyuta inaangazia vitabu vilivyo wazi ikiwa na kikuza macho karibu. Taa ya mezani imesimama tayari kwa kusoma huku kalenda ikiashiria kupangwa. Juu, sura ya mwalimu mwenye busara inaonekana akiashiria uongozi katika kujifunza. Ramani ya dunia inawakilisha ufikiaji wa kimataifa wa elimu .

Watoto wameketi darasani wakiwa wamevaa vifaa vya kichwa vya teknolojia ya hali halisi. Kila mmoja anaangazia uzoefu wa kipekee unaonekana kuwa wa kielimu au burudani. Ukuta wa nyuma una maumbo ya kisasa yanayoongezea mvuto wa kisasa.

Watoto wanaketi mezani wakitumia kompyuta mpakato, kila mmoja akiwa amejikita kwenye skrini yake. Mezani kuna kitambaa chenye maua ya kupendeza kinaangazia mandhari ya kujifunza. Nyuma kuna masanduku na vifaa mbalimbali vinavyoashiria mazingira ya darasa au kituo cha mafunzo.

Watoto watatu wameketi nje wakiwa wamevaa sare za shule na vitambaa vyekundu kichwani. Wamezunguka kompyuta mpakato ,mmoja akieleza kidoleni ikiwa kwenye skrini ,wengine wakifuatilia kwa makini. Mandhari inaonyesha ujumuishaji wa teknolojia katika elimu.

Mvulana aliyevaa shati la buluu ameketi darasani akitumia kompyuta mpakato. Ameelekeza macho kwenye kamera huku mkono wake ukiwa kwenye kibodi. Mezani, kuna safu ya laptopu nyingine na nyuma kuna pazia jeupe na mwangaza wa asili wenye kupitia dirisha. Mazingira yanaonyesha mazingira ya kujifunzia teknolojia au maarifa ya kidigitari.

Mwalimu akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato huku wanafunzi waliovaa sare wakiwa wamesimama karibu naye wakitazama kwa makini na kwa furaha. Mandhari inaonyesha ushirikiano darasani na matumizi ya teknolojia katika kujifunza. Wanafunzi wanaonekana wenye shauku wakifurahia mafunzo yanayotolewa kwa njia ya kidijitali.

Watu wanne wameketi mezani wakishirikiana kwenye kazi ya pamoja, mmoja akitumia kompyuta huku mwengine akielezea kwa kidole kwenye skrini. Wengine wawili wanashika daftari na kalamu wakionekana kujadili au kuandika maelezo.

Mwanamke mwenye nywele za kijivu ameketi kwenye kiti cha ofisi akiandika kwenye kompyuta mpakato. Mezani kuna daftari lililo andikwa, kalamu na vijitabu vya kijani. Ukutani kuna picha zilizo pambwa vizuri zikiongeza mvuto wa chumba hicho cha kazi. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yenye umakini.

Mchoro wa kidijitali unaonyesha mandhari ya kujifunza mtandaoni kuhusu uhandisi au usanifu. Mwalimu yupo kwenye skrini ya kompyuta akiwa anafundisha kuchora ramani ya kifaa. Upande wa nje wapo wanafunzi wawili wakisikiliza. Kuna alama za gia, balbu na vifaa vya kupima zinazoashiria uvumbuzi na teknolojia. Mazingira yanahamasisha ubunifu wa kiufundi.

Tayari kubwa ya kompyuta na kitabu kilichofunguliwa na alama ya video katikati. Mwanamke anasimama pempeni akiwa ameshika cheti, karibu kuna vitabu , kalamu, kikombe cha ushindi na vifaa vya kujifunzia vinavyoashiria mazingira ya elimu ya mtandaoni.

Taratibu za kujifunza kwa njia ya mtandao zinaonyeshwa kupitia picha ya kompyuta mpakato yenye maandishi makubwa e-learning katikati ya skrini. Wanafunzi wa jinsia tofauti juu, mbele na pembeni ya kompyuta hio wakitumia vifaa vyao. Mandhari nyuma ina alama na grafu za somo ya Sayansi na Hesabu.

Kompyuta mapakato imewekwa juu ya uso wa manjano ikionyesha maandishi makubwa meupe e-learning kwenye skrini. Chini ya maandishi kuna coni nne, penseli, hati, darubini na ishara ya Wifi. Kombe la kahawa la plastiki lenye kifuniko jeupe limewekwa pembeni likitoa kivuli.

Wanaume wawili wamekaa mezani wakijishughulisha, na komputa ndogo na daftari .Mmoja ana nywele za dhahabu na amevaa shati jeupe, akionyesha kitu kwenye skrini .Mwingine ana ngozi nyeusi na ndevu ameshika kalamu na anaonekana akiskiliza kwa makini. Majani ya kijani kibichi yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya nje.

Mvulana ameketi mezani akiangalia kompyuta mpakato huku akishikilia daftari jeupe. Kalamu , rula na kifutio kipo mbele yake mezani . Upande wa kushoto kuna mmea wa kijani kwenye chungu. Mazingira ni safi, kimnya na yanavutia kwa kujifunza mtandaoni.

Wanafunzi watatu wameketi mezani wakijifunza, mmoja akishikilia kalamu na wengine wakifuatilia kwa makini. Mezani kuna simu ya mkono, ikiashiria matumizi ya teknolojia darasani. Ubao wa nyuma, una mwandiko, maneno ya kingereza, na ukuta una mabango ya elimu ya maumbo na jedwali la kuzidisha.

Kitanda kilichofunikwa blanketi ya kahawia kimeandaliwa kwa ustadi. Juu yake kuna mito myeupe ya taulo zilizopangwa vizuri. Ukuta wa nyuma una kitambaa chenye rangi angavu na muundo wa almasi na milango rahisi ya kushoto huonyesha mtindo wa kawaida wa chumba cha wageni.

Darasa kubwa limepangwa kwa safu za meza na viti vyekundu. Upande wa kushoto kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza asili. Ukuta wa mbele una skrini ya kisasa ya kitelevisheni huku dari likiwa na taa za kuvutia.

Darasa kubwa limepangwa kwa safu za meza na viti vyekundu. Upande wa kushoto kuna madirisha kubwa yanayoingiza mwangaza asili. Ukuta wa mbele una skrini ya kisasa televisheni huku dari likiwa na taa la kuvutia.

Ndani ya chumba chenye sakafu ya mbao vitanda vya ghorofa vinne vimepangwa kwa ustadi, kila kimoja kikiwa ni sehemu mbili za kulala ukuta mweupe na pazia ya kahawia huleta mwangaza asili kupitia dirisha lililofunikwa.

Darasa la kompyuta lina wanafunzi walioketi kwenye viti wakitumia kompyuta zilizopangwa kwa safu. Mwalimu amesimama karibu na mmoja wao akieleza na kidole kwenye skrini huku akitoa msaada wa moja kwa moja. Wanafunzi wengine wanaonekana wakizingatia kazi zao wakionyesha hali ya kujifunza kwa bidii.

Wanafunzi wauguuzi wamekusanyika karibu na kitanda cha hospitali wakifanya mazoezi ya kumhudumia mgonjwa kwa kutumia sanaa ya tiba. Wamevaa sare nyeupe na suruali nyekundu wakionekana makini na wenye bidii.

Chumba kikubwa chenye vitanda vya ghorofa vya chuma, vimepangwa kwa safu. kila kitanda kina godoro lenye jalada na mchoro na blanketi ,au taulo zilizokunjwa juu yake . Dirisha lenye pazia za kijani na vilansi vya kahawia lipo upande mmoja likiruhusu mwangaza wa asili.

Darasa la kompyuta lenye wanafunzi walioketi mbele ya kompyuta zao binafsi wanaonekana wakiwa makini na kazi zao huku mwalimu akisimama mbele akifuatilia. Nafasi hiyo imepambwa vizuri kwa ajili ya kujifunza teknolojia. Mwangaza hafifu unaingia ndani ukiangazia eneo hilo vyema.

Chumba kina vitanda viwili yenye mashuka ya kijani kibichi na kila kimoja kimefungwa chandarua cha mbu juu yake. Kuta ni rangi ya tram . Kuna kabati refu upande wa moja na picha ndogo ukutani. Mwanga wa balbu ndefu unamulika juu.

Majengo madogo ya kupanga yamejengwa kwa mpangilio wa uwanja wa ndani wenye sakafu ya zege. Kuna ndoo za plastiki pembezoni na nguo zimeanikwa kati ya majumba. Nyuma kuna majengo ya ghorofa yanayoashiria eneo la mtaa wa mchanganyiko wa kazi na biashara.

Majengo marefu yenye ghorofa nyingi yaliyopangwa kwa namna ya u . Kila ghorofa ina barabara ya nje yenye matusi meusi na milango ya blue inayoongezwa kwa vyuma. Kamba za nguo zinazotandikwa zinaonekana nchini zikiashiria makazi ya watu wengi.

Sehemu ya kusomea imepangwa kwa ustadi. Meza za mbao na viti zikiwa zimerekebishwa kwa ajili ya masomo binafsi. Rafu zilizojaa vitabu zimezunguka nafasi hiyo zikitaka uzito maarifa. Dirisha kubwa huingiza mwangaza wa asili huku taa za dari zikisaidia mwangaza wa ndani.

Chumba kidogo kimepangwa kwa ustadi kikiwa na kitanda chenye mashuka ya bluu na mto mweupe pembeni kuna meza ya kusomea na kiti pamoja na rafu zilizo jaa mapambo na vitabu. Sehemu ya kupika ina sink jiko na kabati huku meza ya chakula kikiwa na viti viwili.

Kundi la wavulana wamekaa kwenye nyasi baadhi yao wakiwa wanamsikiliza mkufunzi anayetoa maelekezo kwa mikono. Wamevaa sare za michezo zilizoandikwa Voker mgongoni. Watu watatu waliovaa jaketi nyekundu wamesimama nyuma karibu na uwanja wa mpira uliofungwa kwa wavu. Jengo la kisasa lipo karibu.

Sebule kubwa yenye sakafu ya mbao iliyong'arishwa inayoakisi mwangaza. Viti na meza za mbao venye mito na miramba ya rangi nyekundu na nyeupe vimepangwa kwa mduara. Kuta zimejengwa kwa mawe yaliyopangwa vizuri huku madirisha makubwa ya vioo yakiruhusu mwangaza kuingia ndani ya chumba.

Darasa lenye mwanga wa kutosha lina wanafunzi walioketi kwa madawati wakimsikiza macho mwalimu aliye mbele. Mwalimu anafunza kwa kujiamini huku wanafunzi wakimsikiza kwa makini. Dirisha kubwa upande mmoja linatoa mwanga wa asili.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wa kike wako uwanjani wakishindana kwa kasi. Mchezaji wa timu ya sare za bluu anadribble mpira huku akiwindwa kwa karibu na mchezaji wa timu ya sare za njano. Wachezaji wengine na kocha wanaonekana wakifuatilia kwa makini kutoka benchi. Mandhari inaonyesha ushindani mkali na ari ya mchezo.

Chumba kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyo tengenezwa kwa mbao. Magunduru ya kahawia yametundikwa vizuri uku juu ya vitanda vya ghorofa ya juu kukiwa na vitu vilivyofungwa. Kuta zimepakwa rangi ya kijano na majano na zikionyesha mazingira safi na rahisi.

Chumba cha kulala chenye fanicha rahisi kikiwa na kitanda kilichotandazwa vizuri mbele Dawati na kiti cha mbao vimepangwa karibu na dirisha lenye mapazi meupe. Nguo za pinki zimekunjwa vizuri kitandani. Kabati la mbao limesimama upande wa kushoto. Juu ya dirisha kuna msalaba uliotundikwa. Hali ya hewa inaonekana kawaida.

Chumba kimepangwa kwa urahisi na utulivu, kitanda kikikunjwa na blanketi ya bluu yenye vidoa vyeusi. Mto mweupe uko upande wa juu ukiwa safi na kuvutia . Milango miwili iko ukutani, moja ikiwa bluu iliyofungwa na mwingine umefungwa kidogo kuelekea ukuta wa viae.

Wanafunzi watano wamesimama kwenye uwanja wa mchezo wakiwa wamevalia sare za shule wengine katika mashati mekundu wengine meupe. Kila mmoja amefungwa kitambaa cha njano machoni wakionekana kushiriki shughuli ya nje inayohusisha kushirikiana au mazoezi ya kuaminiana.

Jukwaa la hafla rasmi lina kundi la watu waliovaa sare za shule. Baadhi wakiwa na bleza na tai, wengine na sketi na soksi nyeupe. Mbele kuna podiamu , ya mbao na mtu mmoja anayeonekana akipeana cheti kwa mwingine. Mandhari ya nyuma ina skrini kubwa yenye maandishi ya mafunzo ya kidini.

Wanafunzi waliovaa sare za shule nyeupe na suruali au sketi za rangi nyeusi wamekaa na kusimama katika bustani yenye nyasi na miti mirefu. Wanaonekana kuwa kwenye matembezi au shughuli ya nje ya darasa wakiwa mazungumzo ya kirafiki na wenye furaha. Mazingira ni ya asili tulivu na yenye kivuli kizuri.

Vijana kadhaa wanajitayarisha chakula juu ya tembo. Msichana mmoja anachuma karoti kwa uangalifu kwenye chombo huku wengine wakisaidia au kusubiri zamu yao. Mazingira yanaonyesha shughuli za kijamii labda shule au kituo cha jamii. Rangi za udongo na matembo zinachangamana na mavazi ya vijana.

Wanafunzi wenye sare za shule wamekusanyika katika eneo wazi wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Kila mmoja wao ameshika mche wa mti tayari kupanda kwenye mashimo yaliyo chimbwa. Mwalimu anaonekana akitoa maelekezo na nyuma yao kuna jengo kubwa labda la shule. Mandhari yamejawa na kijani kibichi na matumaini ya baadae.

Mtu aliyevaa shati jekundu, ameketi mezani, mbele ya kompyuta mpakato, akiinua mkono mmoja kama kwamba anasalimia, au kuashiria jambo. Mezani kuna vitabu, na karatasi lililoonyesha shughuli ya kujifunza, au kazi ya nyumbani.

Mtindo wa kujifunza unaendelea katika mazingira ya ndani ya fanicha za kisasa na ngazi ya nyuma. Mtu mmoja ameketi kwenye kochi la kijivu akishikilia bango lenye herufi za alfabeti kwa rangi tofauti. Huku mwingine amesimama nyuma akieleza kwenye bango hili, mandhari huonyesha shughuli ya kielimu ya awali kwa njia ya kuvutia.

Mtoto mwenye mahitaji maalum anakaa juu ya mpira wa mazoezi huku akishikilia mikono ya wanawake wawili waliotabasamu, mmoja akiwa na koti jeupe la daktari. Wote wanaonekana kushirikiana kwa furaha katika shughuli ya tiba au mazoezi ya kimwili, wakionyesha upendo na msaada katika mazingira ya utunzaji wa afya au elimu maalum.

Mwanamke anayetabasamu ameketi mbele ya mwanaume wakitumia lugha ya alama kuwasilana. Mikono yao iko hewani ikionyesha harakati tofauti za ishara. Wako ndani ya nyumba yenye mwanga mzuri na mapambo ya kisasa. Kuna mmea wa ndani pembeni na viti vya kijani nyuma yao. Mazingira ni ya furaha.

Bibi mwalimu anatabasamu kwa upendo akimwangalia mtoto aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Mtoto anaonekana akijishughulisha na karatasi iliyo mbele yake huku mkononi yake ikiwa imeshughulikia kitu. Bibi mwalimu amevaa koti jeupe na nywele zake za dhahabu zimelegea. Inaonekana ni somo la kujifunza au shughuli ya sana katika mazingira ya shule kituo cha watoto wenye mahitaji maalum.

Mwanamume ameketi mezani akizungumza na wavulana wawili waliovaa nguo za kijani huku kila mmoja wao akiwa amevaa vipokea sauti masikioni. Mwanamume anaonekana akiwafundisha akionyesha kwa vidole vyake huku wavulana wakimsikiliza kwa umakini. Vitabu vya wazi viko mbele yao, vikiashiria mazingira ya kujifunza.

Mtoto ameketi mezani akichora kwa rangi ya zambarau kwenye karatasi kubwa. Mikono yake ina madoa ya rangi, ishara ya ushiriki wa kina katika shughuli ya sanaa. Rafu za nyuma zimejaa vifaa vya kuchorea kama brush ,chupa za rangi na karatasi.

Darasa limejaa wanafunzi waliovaa sare wakiwa wameketi kwenye madawati ya mbao wakijishughulisha na kuandika. Mwalimu aliyevaa koti jeupe amesimama mbele ya ubao wa chaki, akisimamia somo. Dirisha huingiza mwangaza wa asili, likionyesha mazingira safi ya kujifunza.

Kijana akiwa amevaa sweta nyekundu, ameweka mikono yake juu ya kitabu kikubwa kilichowazi akisoma kwa kutumia vidole vyake, uso wake umeelekezwa chini akionyesha umakini katika kusoma maandishi ya braille .Chumba kinaonekana kuwa darasa, na ubao mweusi unaonekana nyuma ukisisitiza mazingira ya kujifunza.

Mwanaume mwenye miwani ya giza na vichwa vya sauti ameketi mbele ya lompyuta akiwa katika mazingira ya maktaba au ofisi ya kusomea. Anaonekana akigusa maandishi kwa vidole ikiashiria matumizi ya maandishi ya nukta nundu. Nyuma kuna rafu zilizojaa vitabu na runinga kwenye kona ya chumba. Mandhari inaonyesha ujumuishaji wa teknolojia kwa watu wenye ulemavu wa kuona.

Kundi la wanafunzi wakiwa wamevaa sare za shule za rangi ya kijivu na blue .Wamekaa kwenye dawati la mbao darasani. Mwanafunzi mmoja katikati anaonekana akipitia kitabu huku wengine wawili wakiangaliana .Labda wanajadili somo. Nuru inaangaa kupitia dirisha la juu.

Mwanamke na msichana mdogo wanacheza Kwa furaha kwenye meza. Msichana anatabasamu pana uso akionyesha meno yake. Mwanamke anamwamgalia Kwa upendo akimsaidia na mchezo wao. Michezo ya rangi mbalimbali inaonekana mezani ikionyesha shughuli ya kujifunza au burudani.

Wanaume wawili wamevaa sare za bluu na wako katika mazingira ya warsha. Mmoja wao mwenye changamoto ya akili anatumia kompyuta kibao kwa umakini huku mwenzake akimwangalia kwa makini na kumwelekeza. Meza yao ina vifaa vya kazi kama kipimo cha usawa . Mandhari inaonyesha ushirikiano , ujumuishaji na mafunzo ya kiufundi.

Mkono wa mtoto umeelekezwa kwa vyombo vya plastiki vya rangi mbalimbali vilivyopangwa kwa mduara. Vyombo hivyo vina rangi ya kuvutia kama buluu, njano, kijano, machungwa, kila kimoja kikiwa na kifuniko chenye alama za vidoti vilivyoinuka.

Mtu mmoja amketi kwenye kochi la kijani akijikita kusoma kitabu kilichokuwa mezani. Amevalia shati kijani na suruali ya kahawia akiwa kwenye chumba chenye mwangaza wa kutosha. Nyuma kuna rafu zilizojaa vitabu na viti vichache vinavyoashiria mandhari ya kujifunza au kusoma kwa utulivu.

Mtoto mdogo ameketi mezani akisoma au kuonyeshwa kitu kwenye karatasi ya manjano na mtu mzima. Anaonekana kuwa mwenye furaha na makini huku akiwa ameinua mikono yake kwa hamasa. Ukutani kuna mchoro wa twiga unaoonyesha mazingira rafiki ya kujifunzia.